Kulinda afya ni kitu muhimu sana. Iwapo, endapo serikali ameweza kulijenga jumba au chumba fulani kwa wanakijiji, ili waweze kupata maji safi na kulinda afya yao.

Kukuwa na hospitali inaleta uzuri au msaada kubwa kwa wamama wajawazito, kwani kuenda kuzaa au kujisaidia hospitali ni nzuri na iko na faida sana kwa kulinda afya ya mtoto na mama huyo.

Kulinda afya ni kitu, kulinda afya ni kitu muhimu sana, endapo tumamuona askari huyu anaweza kumnawisha mikono yake, ili iwe kwa hali njema au hali nzuri yenye anaweza kukula au kuitumia kwa rahisi sana.

Kutunza afya ni kitu muhimu sana endapo mtoto huyu anaweza kupewa sabuni ili aweze kuiosha mikono yake inavyohitajika ,na kuilinda afya yake ili aweze asiweze kuugua au kushika ugonjwa yeyote.

Kumweleza mgonjwa wako, vitu au magojwa anazoziugua, Ina manufaa kubwa sana ili ya kwa kuwa anaweza kujua kile anacho kiuguza anaweza kiuguza.

Maisha inalindwa kwa kutunza na kumeza dawa. Tunapata hizi dawa za kienyeji zimeandaliwa kwa wagonjwa ili yule anayeweza au asiyeweza kuenda hospitalini, aweze kupata dawa za kienyeji ili aweze kuzuia ugonjwa au kulitibu ugonjwa huo.

Afya ni kitu cha muhimu sana kwa binadamu endapo watu hawa wamepewa maji ya kunawa ili wanaposhughulika au wanapokutana na watu wengine wako kwa hali au afya yao iko sawa ili wasiambukize watu magonjwa.

Choo zinajengwa na penye kuosha mkono baada ya kutoka msalani ili kulilinda au kuzilinda afya za watoto shuleni.

Afya ni nzuri ukilinda ndiposa tunaona dawa vya kuweza kutibu ugonjwa fulani kwa njia ya kuidunga kwa mgonjwa au mhusika anayehusika au anayekuwa na mgonjwa.

Kuna tofauti tofauti za madawa. Muuguzi ama anayeugua ugonjwa fulani anawezakutumia ili aweze kupona au kupunguza maumivu anayoiskia.

Kuna aina mbalimbali za matumizi ya dawa katika sekta ya afya na kuna aina au njia tofauti tofauti ambazo mgonjwa anaweza kuichukua dawa hiyo, kama tunavyoona, hii dawa au hizi dawa ni za kuweka tu kwa mdomo si za kudungwa.

Afya ni muhimu sana, ndipo tunaelezewa kua ukiweza kuisafisha mikono yako na iwe kwa hali nzuri au katika hali nzuri ,ambayo ugonjwa ikikuja unaweza kuizuia tunaambiwa tuoshe mikono kutumia sabuni.

Afya hulindwa. Hapa tunalinda afya kwa njia tofauti ,ndipo tunapata dawa au madawa za kulinda afya kutokana na ugonjwa au magonjwa, yanayoambukiza binadamu.

Afya ni muhimu sana katika nchi ,endapo tunapewa chanjo mbalimbali ili kuweza kuzuia magonjwa yanazotukumba wakati tuko hai ,chanjo hizi zinaweza kuzuia au kuipea mwili nguvu ya kuzuia ugonjwa hiyo.

Ili kuweza kukuwa na afya nzuri, inafaa uende hospitalini ili kuangaliwa meno zako ili isikuwe na shida yoyote, endapo huyu msichana amekuja kwa daktari wa meno ili aweze kumuangalizia meno.

Kuweza kulinda afya yako tunapata, tunafaa kuweza kukuwa na madawa, iwapo hapa tunapata dawa moja la kupunguza uchungu tunaohisi mwilini.

Hali ya kuhudumia meno zako ili ziweze kukuwa katika hali nzuri, ni kuenda hospitalini kumuona daktari wa meno ili aweze kukuelezea kinachoendelea na meno zako.

Afya ni kitu muhimu sana, ndipo tunaziona dawa hizi za kutibu au kupunguza kuwepo ya ugonjwa mwilini.

Afya na hali ni muhimu. Ndiposa mgonjwa huyu amekuja hospitalini ili kuangaliwa hali ya maisha yake, sanansana meno zake, ndiposa tunaona amefungua mdomo, ili kupewa dawa au kuangaliwa ni nini inchofanya meno yake.

Magonjwa nchini ziko aina tofauti tofauti, endapo tunaona chanjo ya magonjwa kama vile misuli, ambayo inapewa chanjo ili kuizuia wakati inayokuja.

Kuna tofauti tofauti za magonjwa ambapo tunapata kuweza kuzijua kutumia maandiko haya tunazo ziona na tunaona madawa za kienyeji zinazoweza kuzitibu.

Afya ni kitu muhimu sana kwa binadamu. Iwapo serikali imetengeneza ama wamepea watu maji, wakiletea maji wananchi ili kulinda na kuongoja afya yao kwa kupeana maji masafi.

Afya ni kitu muhimu ya kulinda. Hapa tunaona ukame umetokelezea na ng'ombe huyu amefariki kwa ajili ya kukosa chakula, maji na vitu zingine tofauti tofauti, kwa ajili ya kukosa afya nzuri.

Kutunza afya ni muhimu sana, endapo tunaona kuna tofauti za madawa zinazoweza kutumiwa, ili kulinda afya yako na kupuuza au kuondoa ugonjwa ambalo mtu analiuguza.

Kuenda na kuangalia hali ya meno yako hospitalini ni nzuri sana, endapo mgonjwa huyu ameweza kuenda kwa daktari ili aweze kumpima na kuangalia kinachomfanya .

Chanjo inapeanwa ili kuweza kulinda afya ya mtoto huyu mchanga, ili iwapo ugonjwa utatokelezea au wakati wa ugonjwa huo, ataweza kuwa na immunity ya kulinda ugonjwa.

Mama huyu anapata fursa ama mngojwa huyu anapata fursa ya kuangaliwa na daktari au nesi ili kujua analoli .

Madaktari hawa wanamshughulikia mgonjwa huyu anayeonekana ana shida ya meno . Amekuja hospitalini ili aangaliwe hali inayomfanya meno kumuuma.

Wana, wanakijiji hawa wamewezwa kukumbwa na mfuriko wa maji majumbani mwao, ambapo mvua imeweza kunyesha na kujaa katika eneo mzima.

Madaktari hawa wako katika chumba cha kufanya upasuaji, na kwa sasa wanamhudumia mgonjwa ili kujua analoliuguza.

Dakitari huyu ako katika harakati za kuchukua dawa ili kumdunga mgonjwa kulingana na ugonjwa analo liugua.

Nesi huyu anapata fursa ya kumpa mtoto chanjo ili kuzuuia magonjwa mbalimbali yanayoibuka kwa watoto wachanga.

Daktari huyu ametoka kumuhudumia mgonjwa fulani, na kwa sasa anapata fursa ya kutoa mavazi aliyoweza kuzivaa, katika chumba hilo aliyokuwa akimuhudumia muuguzi huyo.